Jalada, la kitabu, lina kichwa cha habari kinachosomeka Competence Based Curriculum. Chini yake, grade two, environmental activities na rationalized notes . Jalada limepambwa kwa michoro mbalimbali inayohusiana na mazingira ,ikiwemo michoro ya viatu vya buti, ndoo, minyororo wenye ulimwengu, ndege wawili wanaofanana na bomba la maji la mkono. Katikati ya jalada, kuna namba ya simu imeandikwa.

Darasa tupu au chumba cha kompyuta katika shule. Ndani ya darasa hilo kuna meza nyingi za mbao na viti viliyopangwa kwa safu. Mbali kidogo kuna kompyuta za mezani zilizowekwa kwenye meza ndefu, zikionyesha kuwa ni chumba cha masomo ya kompyuta. Kuna ubao wa kufundisha ukutani, pazia la rangi ya chungwa dirishani na sakafu ina vigae.

Mlango mwekundu ulio pakwa rangi nyekundu angavu umezungukwa na ukuta uliojengwa kwa mawe mraba yenye rangi ya kahawia na jivu, nje ya mlango kuna dirisha dogo la kioo ambalo lina ruhusu mwanga kuingia, kuna karatasi mbili zimebandikwa kwenye mlango, chini ya mlango kuna mimea midogo upande wa kushoto wa mlango kuna nguzo nyeusi na upande wa juu wa kulia kuna karatasi nyingine iliyobandikwa.

Wanariadha wawili wa kiume wakiwa wamesimama kwenye uwanja wa riadha. Mmoja wao amevaa jezi ya bluu iliyoandikwa GUIDE na nambari 67. Mwanariadha mwingine aliyevalia jezi nyekundu yenye maandishi Kenya na jina Kimani anaonekana kuwa mwanariadha mkuu. Nyuma yao kuna umati wa watu kuasharia kuwa tukio hili linafuatiliwa na watazamaji wengi.

Kitabu cha kufundishia kikiwa wazi kwenye meza. Ukurasa za Kitabu zina maandishi na picha. Ukurasa wa kushoto Una shairi lenye kichwa " Mr No body na ukurasa wa kulia Una maandishi kuhusu Big ashes at the table na picha inaonyesha familia ikila chakula mezani.

Eneo la kuingilia la Kenya Society for Deaf chidren KSDC Dechi Hearing Center, picha hii ilichukuliwa wakati wa usinduzi au tukio maluum kwani kuna puto za rangi ya bluu na nyeupe na kuna bendera za kenya zilizo pambwa ukutani, kuna bango au jeti kinachosemeka Dechi hearing center na mti mdogo wa mapambo upo pembeni.

Kompyuta ya mezani ikiwa imewekwa kwenye meza. Vipengele vinavyoonekana ni skrini nyeusi kubwa, kibodi nyeusi inaonekana kuunganisha na skrini. Kompyuta imewekwa kwenye meza. Na kuna ukuta wenye rangi ya kahawia na nyeupe nyuma.

Kabati lenye magurudumu na milango miwili ya rangi nyeusi. Nyuma yake, kuna meza ndefu yenye kompyuta za mezani kadhaa na viti vyeupe vya plastiki. Mahali hapa pana ashiria mazingira ya darasa la kompyuta, mahabara au ofisi.

Wachezaji wawili wa soka la walemavu wakiwa uwanjani. Wakitumia mikongojo kuendesha mpira kwenye uwanja wa udugu mwekundu. Mmoja amevaa jezi ya kijani na mwingine jezi ni nyekundu. Wote wakiwa katika harakati za michezo. Wakisisitiza hali na uwezo wao licha ya changamoto za kimwili na kuonyesha nguvu ya michezo.

Wanariadha wanne, wawili wanaume na wanawake wawili wakikimbia kwenye uwanja wa riadha. Mwanariadha wa kwanza kutoka kushoto amevaa fulana ya bluu na suruali fupi nyeusi. Wa pili aliye katikati amevaa fulana nyekundu ya nike . Wa tatu ameficha kidogo nyuma na mwanariadha mwingine. wa nne aliyekulia kabisa amevaa fulana fupi ya rangi ya machungwa yenye neno Kenya na nembo ya nike pamoja na kaptura nyeusi.

Chumba cha komyuta kilicho pangwa kwa mstari mrefu, meza ndefu ina kompyuta nyingi zikiwa na skrini, kibodi, na panya, kompyuta ya kwanza ina skrini iliowashwa na ya pili na zinginezo na skrini ilio zimwa, kila komyuta ina viti vya plastiki vikiwa vimewekwa mbele yake, dirisha la chuma lina pazia ya rangi ya chungwa, na ukuta una rangi ya kijani kibichi.

Skrini ya kompiuta iliyopanga kwenye meza ambayo inaonekana ikiwa imezimwa na ina rangi nyeusi. Chini ya skrini kuna kibodi cha kompiuta kikiwa kimewekwa mbele yake. Mazingira ya chumba yanaonekana kuwa rahisi, na ukuta una rangi nyeusi.

Wanariadha wa baiskeli waliovaa mavazi ya timu ya Kenya. Wanariadha hao wamevaa kofia nyekundu ya usalama, jezi nyeupe yenye alama za rangi za bendera ya Kenya na kaptula za bluu zilizoandikwa "Kenya". Wanapanda baiskeli ya rangi nyekundu. Maandhari ya nyuma inaonekana kuwa kijani kibichi.

Bango lenye maneo no exit for students likiwa limebandikwa kwenye mlango wa mbao hii, inaashiria kuwa mlango huo haupaswi kutumiwa na wanafunzi kama njia ya kutoka huenda ikawa ni onyo la usalama au maelekezo ya utaratibu wa shule.

Wanariadha wawili waliokokwenye uwanja wa mbio mmoja wao ni chini kwenye barabara ya kukimbilia huku akiwa amevalia kitambaa cha kufunga macho, kinachoaahiria kuwa ni mlemavu wa kuona, mwanariadha wapili amepiga magoti karibu naye akionekana kusaidia, nyuma yao kuna saa ya kidijitali inayoonyesha muda pamoja na neno new inayoweza kumaanisha kuwa wameweka rekodi mpya.

Mwanariadha anayeonekana kuwa ni wa ulemavu, amevaa mavazi ya Kenya, akishikilia bango lenye maandishi, Paris 2024 qualified ikionyesha kuwa, amehitimu kushiriki katika mashindano hayo.

Jengo la gorofa linaloonekana kama nyumba ya makaazi, mbele ya jengo hilo kuna bustani ndogo iliyotundwa vizuri yenye mimea iliyopandwa katika misitari na njia iliyowekwa vikai inayoonekana kwenye mlango mkuu kati ya njia hiyo kuna nguzo ya bendera jengo lenyewe limejengwa kwa mawe na kupamba na rangi ya kijivu na lina balkoni.

Jalada la kitabu cha masomo jina la kitabu ni Junior English two na maandishi ni Edin Richard chini la jina la mwandishi kuna maandishi new edition ambayo yanaweza kuonekana jalada la kitabu lina mapambo ya maua.

Wachezaji wa soka wenye ulemavu, wakicheza kwenye uwanja wa mchanga. Wachezaji hawa wanatumia migongo ili kujiinua na kushirikiana katika mchezo wa soka. Mchezaji mmoja aliyevaa jesi nyekundu anaonekana akipiga mpira huku wengine wakishirikiana kwenye mchezo huo kwa umoja.

Uwanja wa michezo wa watoto uliopo nje. Kwenye baadhi ya vifaa vya kucheza kama pembea nyekundu na kijani na mtelezo wa kijani. Ingawa eneo lote linaonekana kutekelezwa kidogo na lina udongo mwekundu na nyasi zilizokauka. Kwa nyuma kuna jengo ambalo linaonekana kama kanisa, kutokana na umbo la paa msalaba mdogo. Huku miti na uzio wa matairi ukionekana pembezoni.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye benchi la mazoezi ya kuinua vyuma ndani ya gymn . Amevaa fulana nyeupe na suruali nyeusi. Ameketi kwenye benchi nyekundu la mazoezi na anatoa ishara ya sawa kwa mikono yake yote miwili. Maelezo yanayomweleza yanasomeka: Jina: Hellen Wawira Taifa: Kenya Tarehe ya kuzaliwa: Aprili 15, 1992 Mchezo: Power lifting Uzito: Under 41 kg Ulemavu: Spina Bifida.

Mwanariadha wa baiskeli anaye panda baiskeli ya kitaalama ya rangi ya manjano iliyoandikwa PinaRello amevaa mavazi ya mbio za baiskeli ikiwemo jezi nyeusi yenye michoro ya rangi kaptura nyeusi kofia nyeupe ya usalama na miwani, anapiga makasiz kwa nguvu akiwa katikati mwendo wa mbio, nambari kumi na nane inaonekana ikiwa imebandikwa kwa sehemu ya nyuma baiskeli, mandari ya nyuma ya picha niya barabara vichaka vya kijani kibichi na maua ya njano.

Mwanaume aliyevaa suti ya buluu na tai anazungumza kwenye kinara mbele ya hadhira. Anatunza kipaza sauti na anaonekana akitabasamu. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye maandishi na nembo mbalimbali. Kichwa kikuu cha bango kinasomeka KISE CONFERENCE . Chini ya kichwa hicho kuna maneno Theme na kisha Empowerment and Engagement in potential of children with Disabilities . Pia kuna nembo kadhaa kwenye bango ikiwemo nembo ya KICD, Doctors of Hear...

Jengo dogo, ambalo linaonekana kama shule ya chekechea kutokana na michoro iliyopo ukutani. Inapaa la bati ,rangi nyeupe kwenye ukuta na bluu. Kwenye kuta kuna michoro mikubwa, unaoonyesha wanyama mbalimbali. Mbele ya jengo, kuna njia inayojengwa kwa matofali. Pembeni ya njia, kuna vichaka na bustani ndogo iliyopanda vizuri. Nyuma ya jengo, kuna miti mirefu yenye majani mengi na anga la bluu lilo na mawingu machache.

Wanariadha wawili wa Kenya mwanaume na mwanamke wakishikilia bendera ya Kenya wakiathimisha mafanikio yao katika mashindano ya riadha, mwanamke huyu ametambuliwa kama Nancy Chelangat Koech mwanariadha wa Paraathletics kutoka Kenya, ambaye ana ulemavu wa macho na hushiriki katika mbio za mita elfu moja mia tano, mwanaume anayefuatana naye mara mingi ni kiongozi wake anayemsaidia kukimbia kwa usalama.

Ukurasa wa kitabu cha kiswahili unaofundisha matumizi ya maneno hiki na hivi. Kupitia picha nne, kitabu kimeonyesha jinsi ya kutumia hiki kwa kitu kimoja kama kitabu au kiatu kimoja, na hivi kwa vitu viwili au zaidi. Maeleza yanasomeka hiki ni kitabu hivi ni vitabu, hiki ni kiatu na hivi viatu. Ikifafanua sarufi kwa urahisi.

Uwanja wa michezo wenye bembea kadhaa, uwanja huo unaonekana kuwa nje ukiwa na udongo na miti mikubwa nyuma yake. Kuna majengo yanayoonekana kwa mbali nyuma ya miti, uwanja huu unaonekana kuwa mahali wazi labda shuleni au bustani ya umma.

Jengo la matofali lenye paa la rangi nyekundu lililozungukwa na bustani ya kijani. Jengo lina milango na madirisha mengi na mbele yake kuna njia ndogo ya kupitia iliyozungukwa na uwa wa kupendeza. Jengo linaonekana kuwa taasisi kama shule au ofisi ya serikai. Nyuma ya jengo hili kuna jengo jingine kubwa zaidi lenye paa la rangi sawalinaloonyesha muundo wa taasisi kubwa. Mazingira haya ni safi ya kijani na yenye utulivu.

Mwanariadha wa Kenya ambaye ni mlemavu akishiriki katika mbio za viti maalum vya magurudumu. Amevaa jezi yenye maneno Kenya na anaonekana akisindikiza magurudumu kwa nguvu. Anaelekea kwenye mstari wa kumaliza mbio. Picha inaonyesha uwanja wa riadha na viti vya watazamaji nyuma yake.

Mchezaji wa soka mwenye ulemavu amevaa jezi ya soka ya timu ya taifa Kenya akiwa amesimama uwanjani na mppira mbele yake , mchezaji huyu ana mguu mmoja na anatumia fito kujiweka sawa inaangazia shujaa wa michezo na inaweza kuwa inahusiana na soka ya watu walemavu au michezo ya paralimpiki.

Ndani ya chumba cha mikutano kuna meza ndefu, na viti vyeupe vingi vinavyofanana na viti vya plastiki, sakafu imepakwa rangi ya kahawia, dirisha kubwa linaonekana upande wa nyuma linaloruhusu mwanga mwingi kuingia.

Rundo la vitabu vilivyopangwa. Vitabu kadhaa vinaonekana. Kimoja kilicho juu ya rundo kina jalada ya rangi nyekundu na picha ya watoto wakiwa wanafanya shughuli fulani kwenye shamba au bustani. Picha hiyo inaonekana kama mchoro au uchoraji. Jalada la kitabu linaonekana kuwa na maneno mengine pia. Juu kabisa ya rundo kuna vitabu vya jalada ya rangi ya zambarau.

Uwanja wa michezo wa watoto, labda katika bustani au shule, ukiwa na vifaa vya kuchezea vilivyopakwa rangi mbali mbali kama slaidi. Katikati ya miti na vichaka vilivyopangwa vizuri, kuna njia ya lami inayoongoza kwenye uwanja huo, na mazingira yanaonekana kuwa safi na yaliyotunza vizuri.

Mwanamke amevaa shati la rangi nyekundu, suruali nyeusi na viatu vya mchezo akiwa katika mazingira yanayoonekana kama eneo la mazoezi ya kuiniua vyuma, mwanamke huyu anaonekana amejitayarisha kufanya mazoezi ya kunyanyua uzito na kuna uzito mwingine wa rangi mbalimbali pembeni yake.